mifumu ya kisasa ya zalisha umeme inayotumia teknolojia ya maji, ambapo inahusisha uhifadhi wa nishati hiyo katika mitambo maalumu na kutengezwa kupitia vyungu pamoja na vinu maaalumu.

Huduma ya umeme katika eneo la mitaa ya uswahilini, mahali ambapo nguzo ya umeme iliyosimikwa vizuri pembezoni mwa uzio wa nyumba, huku ikiwa imeunganishwa kwa nyaya zinazosafirisha umeme, kutoka eneo moja na kupeleka eneo lingine, nyaya nyingine zikiwa zinaingiza umeme katika nyumba jirani na nguzo hiyo.

Njia za ukuaji wa umeme nishati inayo vya maji ikiwa imetengenezwa kwa vinu maalum ambavyo huwa nishati hiyo na kuihifadhi katika vifaa vya kisasa kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti.

Huduma ya ufugaji wa umeme inayofanywa na mitambo mikubwa ya kisasa, ambayo hutumika kuzalisha umeme kutoka kwenye kemikali pamoja na mifumo maalum inayohusisha ufuaji wa umeme kupitia nishati ya amaji.

Huduma ya nishati ya umeme inayopatikana katika eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya upoozaji na ufuaji wa umeme, huku ikihusisha mitambo mbalimbali iliyofungwa madhubuti kwa ajili ya uchakataji na uzalishaji wa nishati hiyo; ili kusambazwa katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kawaida.

Mifumo ya umeme iliyounganishwa kupitia nyaya za umeme zinazoingiza na kutoa umeme katika transfoma ya kisasa, iliyofungwa kikamilifu na kusimikwa imara kupitia nguzo mbili zinazoshikilia transfoma hiyo.

Mifumo ya umeme, nguzo iliyoshikilia transfoma ndogo, ambayo hufanya kazi ya kupooza na kuchochea umeme iliyounganishwa kwa nyaya, ndani ya nguzo hiyo, Zinazotoa na kuingiza umeme ndani ya transfoma kwa ajili ya matumizi ya kawaida.

Mitambo ya nishati ya umeme, transfoma ndogo iliyounganishwa katika nguzo mbili ndefu zilizosimikwa imara katika ardhi. Huku ikiwa imeunganishwa na nyaya zinazoingiza umeme na kutoa katika transfoma hiyo.

Huduma ya umeme inayotolewa na shirika la umeme huku ikisambazwa katika mifumo mahususi inayotengenezwa vizuri kwa teknolojia ya kisasa mifumo ambayo inahusisha ufungwaji wa transfoma mashine ambazo zinasaidia kupokea umeme, kuihifadhi na kuchochea umeme kutoka katika vyanzo vya umeme.

Taa za usalama na alama za barabarani, hususani alama za watembea kwa miguu, alama ambayo inaonyesha watu wawili, mtoto pamoja na mtu mzima, wakivuka katika eneo la barabara katika mstari wa pundamilia, eneo ambalo limetengwa mahususi kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Taa za barabarani mahususi kwa usalama wa wapita njia pamoja na magari ambazo hufanya kazi kulingana na aina ya rangi ikiwemo nyekundu, njano pamoja na kijani. Huku rangi nyekundu ikiashiria magari yasimame ili watu kupita na ta'a ya kijani ikiashiria magari yapite watu wasimame.

Alama ya barabarani iliyochorwa kwa herufi "P" na kuzungushiwa alama ya ukatazo, huku ikitumika barabarani kuzuia watu kuegesha magari yao katika maeneo ya wazi.

Usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo, unaofanywa katika barabara kubwa inayoingia na kutoka eneo la mji. Huku barabara hiyo ikiwa imefurika magari ya aina mbalimbali makubwa na madogo yanayosafirisha abiria na yanayosafirisha mizigo tofauti tofauti.

Usafirishaji wa mizigo pamoja na abiria, unaofanywa na magari ya kusafirisha mizigo pamoja na abiria, yanayopita katika barabara kubwa zinazoingia na kutoka mjini, huku magari hayo yakisheheni mizigo tofauti tofauti pamoja na abiria.

Magari mbalimbali makubwa na madogo ya aina tofauti yanayosafirisha mizigo pamoja na binadamu yakiwa katika barabara kubwa yenye kiwango cha lami inayoingiza magari na kuyatoa ndani ya mji huku mbele kukiwa na gari lililoandikwa "Uber chapchap" .

Barabara ya kiwango cha lami inayotumika kusafirisha mizigo pamoja na abiria katika barabara hiyo, huku kukiwa na gari maalumu linalohusika na utengenezaji na ukarabati wa barabara kwa kiwango cha lami, gari mahususi linalotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa lenye magurudumu sita.

Gari kubwa la kisasa mahususi kwa kukusanya takataka katika mitaa ya uswahilini na mitaa ya jiji. Lililotengenezwa mahususi na kupakwa rangi zinazovutia maalumu kwa kazi iyo.

Matundu maalumu ya choo mahali ambapo taka mwili huhifadhiwa hususani mkojo. Vyoo vya kiume katika jengo lililojengwa vizuri, vikiwa na usafi mkubwa kwa kuzingatia afya za watumiaji wa eneo hilo.

Eneo la wazi maali palipotengwa maalum kwa shughuli za uhifadhi wa taka zinazokusanywa katika maeneo tofautitofauti, huku kukiwa na magari ya kisasa makubwa yenye rangi nyeupe na vioo vyeusi maalumu kwa shughuli ya ukusanyaji wa taka katika maeneo mbalimbali ya miji.

Sehemu ya wazi mahali palipotengwa mahususi kwa uhifadhi wa takataka, hususani taka ngumu kama vile; makaratasi makopo ya plastiki, pamoja na vitu vya chupa na vyenye ncha kali, huku vikiwa vimehifadhiwa katika magunia maalumu yaliyofungwa vizuri, kuhakikisha usalama wa afya za mazingira.

Vijana wa kiume na wa kike waliovalia mavazi nadhifu sana sare maalum kwa ajili ya watu wanaojihusisha na masuala ya kuokota taka, wakikusanya taka kutoka maeneo mbalimbali na kuziweka katika gari maalum ambalo tumeka kupeleka uchafu katika sehemu iliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa takataka.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la wazi, mahali ambapo ni sehemu rasmi ya utupaji wa taka, eneo lililowekwa mahususi kwa ajili ya kazi hiyo; huku akiwa ameshikilia gunia maalumu, kwa ajili ya kuhifadhi takataka zinazotupwa hapo.

Eneo maalumu sehemu ya wazi pembezoni na makazi ya watu palipotengwa mahususi kwa ajili ya utupaji wa taka, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake wanaokusanya taka na kuhifadhi katika eneo hilo mahususi kwa ajili ya utupaji wa taka.

Uteketezaji wa taka hususani taka ngumu hasa za karatasi pamoja na taka za plastiki, katika eneo maalum lilotengwa pembezoni mwa makazi ya watu, ili kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa hasa moshi unaosababishwa na takataka.

Vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana huku wakijilinda nyuso zao pamoja na kufunika mikono yao wakifanya usafi katika eneo la wazi la barabara kwa ajili ya kutunza mazingira na afya za watumiaji wa barabara hiyo.

Eneo maalumu lililotengwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa taka hususani taka za plastiki, ambapo eneo hili ni mahususi kwa ajili ya uchukuaji wa taka hasa plastiki na kuzivunjavunja kwa kuzisaga, ili kuweza kupata bidhaa mpya.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeusi, mahususi kwaajili ya kusafirishia taka zinazotokana na kimiminika hususani taka za kimiminika. Huku yakiwa yamehifadhiwa katika sehemu ya wazi, kwaajili ya kuandaliwa vizuri ili kutumika kusafirishia uchafu.

Maji ni huduma ya muhimu zaidi, ambayo kila binadamu anapaswa kupata. Maji huweza kuhifadhiwa katika matenki makubwa yenye ujazo wa aina tofautitofauti. Matenki makubwa huweza kuhifadhi maji mengi zaidi kutofautisha na matenki madogo yanayoweza kuhifadhi maji kidogo.

Mifumo ya maji ya kupitisha maji safi na salama, mabomba ya kisasa yanayotengenezwa maalumu kwa ajili ya kupitisha maji safi yakiunganishwa kupitia greda maalumu ili kufanikisha shughuli hiyo.